Mbuni anatembea kwenye ardhi ya wazi yenye nyasi na udongo. Nyuma kuna miundo mirefu, myeupe inayofanana na madaraja ambayo huenda umbali mrefu. Anga inaonekana ikiwa na mawingu mengi meupe, na mandhari inaashiria mazingira ya asaili.

Kifaru huyu mwenye rangi wa kahawia, analima udongo kwa pembe zake. Kuna mti mingi nyuma ya msitu huu. Baadhi ya majani ya kijani kibichi inaonekana yakining'inia kutoka kwenye mti iliyo karibu.

Basi hii la abiria linaonekana liko kwenye barabara. Makanga anaoenekana yuko kwenye mlango. Nyuma ya basi kuna nguzo ndefu ya taa inayoonekana juu. Majengo kadhaa yanaonekana kwa mbali yakionyesha kuwa eneo hili ni la mjini.

Basi dogo la abiria ambalo imesimama lina rangi ya kijani kibichi na lina neno PERFECT lililo andikwa ubavuni, watu kadhaa wanaonekana wakitembea karibu na basi hilo wakionyesha shughuli nyingi katika eneo hilo. Nyuma kuna majengo huku moja likiwa na kuta za rangi ya machungwa na nyeupe.

Watu wako kwenye stendi ya magari. Mmoja anaonekana ameshika kikombe anakunywa. Wengine wako kutembea tembea huku na kule. Gari imeegezwa kwa minajili ya kusubiri abiria.

Matatu nyekundu imeegeshwa kando ya barabara ikiwa imechorwa picha kubwa ya simba mgongoni ,abiria wanasimama wakisubiri kupanda huku wengine wakiongea na makanga ,pembeni kuna jengo la benki na bango la huduma mbali mbali. Magari mengine yanaonekana upande wa pili yakipita polepole, mtaa unaonekana kuwa na inapilka pilka nyingi kama ilivyo kawaida ya jiji.

Treni hii ni ya abiria. Lina rangi ya zambarau, machungwa na nyeupe iliyoegeshwa kwenye reli. Treni inaonekana kupitia uzio wa waya. Chini ya treni kuna nyasi ndefu na vichaka huku miti michache ikionekana nyuma.